Kuna nyumba pale, nyumba hiyo ina mabati ambayo imeshika kutu. Kisha kuna shamba la ndizi ambalo linaonekana pale. Lile shamba lina migomba.

Kuna mkungu wa ndizi ambapo kuna baadhi za ndizi ambazo zimeiva yenye rangi ya manjano. Pia kuna baadhi ya ndizi ambazo bado ni rangi ya kijani kiichi. Pale kuna mtu ameshikilia ndizi ingine.

Hapa tunamuona kijana ambaye amevalia aproni ya samawati huku anashikilia mkungu wa ndizi kuidhinisha kwamba ako kwenye shamba la ndizi. Huku matawi ya mgomba huu na ndizi pamoja ni rangi ya kijani kimbichi.

Hapa kuna ng'ombe ambaye anakamuliwa huku kuna mtu amekaa chini huku akifanya kazi ya kukamua ng'ombe. Mguu wa ng'ombe wa nyuma umefungwa kwa kutumia kamba kuonyesha kwamba ng'ombe ametulia anakamuliwa.

Hapa ni kituo cha kuuzia maziwa. Pale tunaona watu wawili. Mmoja amevalia aproni yenye rangi nyeupe na kofia yenye rangi nyeupe. Mwingine amevalia vazi lenye rangi ya samawati. Pale kuna vile mitungi za kuekea maziwa.

Kuna mtu ambaye anafanya biashara ya kuuza maziwa. Pale tunaona anamwaga maziwa kwenye ndoo ya rangi nyeupe. Ishara kwamba maziwa haya yanapelekwa pa kuuzwa. Huku ameweka kwenye gari lenye aina ya tuktuk ambalo lina rangi nyekundu.

Kuna ng'ombe ndume ambalo limefunguliwa pale. Kisha kuna mtu amesimama karibu na yule ng'ombe. Amevaa shati nyeupe kisha kwenye miguu amevaa gumbuti .

Hili ni shamba la ndizi. Huku tunaona kwamba migomba ya ndizi yana rangi ya kijani kimbichi. Pale kwenye shmaba ina udongo wa rangi nyekundu.

Kuna mgomba wa ndizi ambao zimemea pale. Kisha nyuma yake kuna miti mingi ambao imemea kutengeneza msitu .Unaonekana kwamba ni msitu mkubwa ambao ina miti mingi.

Kuna shamba ambalo limelimwa pale kisha kuna mimea kama vile mahindi kisha shamba lenyewe lina rangi ya kijani kibichi kila mahali. Nyuma shamba kuna miti yaliyopale kuna mawingu ya rangi nyeupe.

Hapa ni katika soko la ndizi ambapo tunaona wauzaji wawili, mmoja amevalia vazi jekundu kisha amefunga kitambaa kichawani. Mwingine pia ako na ndizi. Pale, ndizi ni ya rangi manjano.

Kuna ng'ombe ambalo anakamuliwa pale na nadhani kwamba ni mchana kwa sababu tunaeza ona kivuli. Kuna mtu amechuchumaa pale ameshika chuchu za ng'ombe na kukamua yale maziwa.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo tunaona mgomba mmoja uko karibu kuanguka pale tunaona mkungu wa ndizi ambao uko karibu kuanguka yenye rangi ya kijani kibichi pala shambani matawi ya mgomba ni ya rangi kijani kibichi.

Kuna gari la kubeba maziwa ya Mt.Kenya Milk, pale kuna gari. Pili kuna mwenye pikipiki ambaye pia anabeba maziwa kutumia pikipiki pale. Kisha kuna muuzaji maziwa amevaa aproni nyeupe karibu na lori lile.

Hapa ni pahali pa jikoni ambapo wameka mahindi, wamehifadhi mahindi juu ,kuhakikisha kwamba mahindi haya yameekwa ili kukauka. Kwenye lile jikoni kuna mkembe wa mafuta.

Kuna mkunga mandizi ambalo limekwa. Na mkunga huu umebeba ndizi ambayo na yote yameiva ya rangi ya majano imeegeshwa pale chini.

Hili ni shamba la ndizi ambapo tunaona mgomba wa ndizi unamea. Pale kwa mgomba kumechibwa shimo kwa ishara kwamba ni mahali ambapo kwa hifadhi maji. Migomba hiyo ina rangi ya kijani kimbichi.

Hapa ni shamba la ndizi. Huku tunaona kwamba kuna mkulima ambaye amevuna ndizi. Huku mkungu wa ndizi umewekwa chini. Pale shamba hili lina matawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mandizi ambayo zimewekwa chini. Ndizi yenyewe ina rangi ya kijani kimbichi. Ndizi inaonekana kwamba imewekwa chini kabisa huku yakiwa kwenye mkungu moja moja.

Kuna ng'ombe wa maziwa ambaye anakamuliwa kwa njia ya kidijitali. Pale kuna mtungi wa kumimizia maziwa uku kuna mashini imewekwa kwenye chuchu la ng'ombe ikikamua.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amevaa aproni, kisha amevaa shati nyeupe na miwani. Ameshika mkungu wa ndizi, ni vile ako shamba la ndizi. Pale, ndizi ina rangi ya kijani kibichi.

Wawili moja anaandika na moja ananyunyiza maziwa kwenye pipa la chupa, kisha maziwa haya yamewekwa kwenye pikipiki. Huku mwenye pikipiki amevaa kofia, nyuma kofia kuna miti ambayo ni bustani safi

Hili ni shamba la mahindi ambapo shamba hili wadudu wamevamia na kueka mimea kustawili. Pale kwenye shamba tunaona baadhi za mimea zimekulwa na wadudu.

Kuna kijana ambaye amvalia shati lenye rangi ya kijani kimbichi. kwenye mkono wake amebeba ganda la ndizi kisha kwa mkono wa kulia amebeba ndizi lililotolewa ganda. Kando yake kuna ndizi yenye rangi ya kijani kimbichi ambazo hajitolewa ganda.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa ni wanne ambao wako na rangi nyeusi na nyeupe. Pale wamewekewa kile kidimbwi cha kukunyia maji. Ng'ombe moja amelala chini lakini watatu wamesimama.

Kuna mkonga wa ndizi, ambao umeonekana kwenye mgomba wa ndizi, kisha kuna rangi ya kijani kibichi pale, na ndizi ni kama imeanguka.

Kuna ng'ombe wa maziwa ambaye anakamuliwa na mtu ambaye anachuchuma inshalla kuwa huyu ng'ombe ni wa kutoa maziwa mengi. Amevalia kofia, huku kofia amevalia imeangalia nyuma.

Hapa ni shamba la ndizi ambazo kuna mgomba umetoa mavuno mkungu wa ndizi. Kuna mtu amesamama akiangalia shamba hilo huku amevalia kofia lenye rangi nyekundu.

Kuna mkungu wa ndizi iliyowekwa chini ishara kwamba kuna watu wanauza mkungu wa ndizi. Kuna watu wengi ambao wanaonekana pale. Rangi ya ndizi ni ya kijani kimbichi.

Kuna mkulima ambaye ako shambani ambaye amebeba mahindi kwenye mkono wake kanakwamba kuwa amefurahia mahindi yake kuonyesha kuwa mahindi yamefanya vizuri. Rangi ya mahindi hayo ni kijani kibichi lenye ishara kwamba mahindi haya yamekuwa ya mavuno mengi.

Hili ni shamba la mgomba wa ndizi. Pale tunaona mgomba wa ndizi kumea kwa ustadi. Huku migomba yana rangi ya kijani kibichi kuonyesha ishara kwamba yako katika hali nzuri.

Kuna ng'ombe ambaye anakamuliwa kwa njia ya kidijitali, huku, kwenye chuchu za ng'ombe, kuna mashini ambazo zimewekwa kukamua ng'ombe, na ng'ombe hawa ni wawili, huku kuna maziwa mengi katika mtungi huu.

Kuna ng'ombe wa maziwa wanne, ambao wanakamuliwa na watu wawili. Wanatumia njia ya kidijitali ambapo wameweka mashini kwenye chuchu za ng'ombe wanne na kukamua. Mmoja anaangalia jinsi maziwa yamo ndani ya mtungi.

Hapa kuna mtu ambaye amebeba mkungu wa ndizi ni kama anaweka ndani ya gari mkungu wa ndizi ni mengi hapa. Nyuma yake kuna bango kubwa ambalo liko karibu kisha kuna watu wanatembea pale nyuma.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo tunaoana mgomba wa ndizi kwa rangi ya kijani kimbichi. Pale mgomba umepandwa kwenye foleni. Kuonyesha ishara kwamba inaafya njema. Chini ya mgomba wamechimba shimo pa kuhifadhia maji.

Kuna malori mawili, lori moja lina rangi ya samawati, kisha kuna moja ya rangi ya kijani. Pale kwenye lile lori kuna watu ambao wanafanya kazi ya kuweka ndizi ndani ya yale malori.

Tunamuona mtu amevalia kofia yenye rangi majano na aproni yenye rangi ya majano, huku ako ng'ombe wa aina ya maziwa. Anajaribu kumuosha ng'ombe kwa kutumia dawa ili asishikwe na wale wadudu ambao hushika ng'ombe.

Kuna pikipiki ambazo zimebeba zile chupa za kubebea maziwa au kuuzia maziwa. Na ziko chupa tano ambazo zimewekwa ndani kisha kuna lango kuu ambalo limewekwa pale karibu na lile pikipiki. Kuna mtu amevaa jaketi.

Hapa ni soko ambalo kuna aina za matunda pale tunaeza ona kitunguu, tunaona nyanya, tunaona ndizi ambazo zimewekwa. Baadhi za ndizi zimeiva kwa rangi ya manjano, pale kuna baadhi ya ndizi ambazo bado hazijaiva.

Hili ni shamba la ndizi ambapo tunaana mgomba umemea kwa ustadhi. Ina ishara kwamba mgomba iko katika hali nzuri kwa sababu matawi yake ni ya rangi ya kijani kimbichi. Huku pale kuna dalili kuwa ni bado ni mgomba mdogo.

Hili ni jengo kubwa ambalo limejengewa kwa kuhifadhi ng'ombe hawa. Ng'ombe hawa ni wa aina ya ndume huku wako na rangi nyeupe na nyeusi. Pale wamewekewa chakula huku wanalishwa kwa nyasi.

Hapa kuna shamba la mahindi. Ambapo kuna mkulima ambaye anatazama vile wadudu wameshambulia mmea huo. Pale anangalia kwa makini aina ya dudu ambaye anashambulia mimea hiyo.

Kuna ambayo zimewekwa chini yenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi ni mkunga umekatwa kwenye mgomba wa ndizi huku ina rangi ya kijani kibichi.

Kuna daktari wa ng'ombe ambaye amevalia aproni yenye rangi ya majano pale pia amevalia kofia. Anajaribu kuosha ng'ombe ili kutoa wadudu ambao wanasumbua huku ng'ombe huyu ni wa aina ya maziwa ambapo ako na rangi nyeusi na nyeupe.

Kuna ndizi ambalo limetolewa ganda limeshikwa kwenye mkono. Pale kuna ndizi ambazo hazijatolewa ganda lina rangi ya kijani kimbichi .Pale lile ndizi ambalo limetolewa rangi lina rangi la nyeupe.

Kuna ndizi kwa kirangi kijani kibichi, ndizi imekaa kwamba haijakoma bado, bado iko kwenye mti wa ndizi ambao unaitwa mgomba, na huku matawi yameanza kubadilisha rangi yakawa manjano.

Kuna mahindi ambayo yamemwagwa chini, pale kuna mtu anafanya kazi ya kudondoa yale mahindi, mahindi haya yana rangi nyeupe, pale kuna baadhi za mahindi zimeoza huku wanafanya kazi ile.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo tunaoa mgomba umemea kwa laini huku mgomba una matawi ya kijani kimbichi. Pale tunaona mgomba mmoja ambapo umezaa ndizi na mkunga wenye rangi ya kijani kimbichi.

Kuna mgomba wa ndizi ambao uko karibu kuanguka. Kuna mtu amesimama karibu na mgomba huo akishikilia mkungu wa ndizi kuangalia kama ndizi imekua tayari huku ameangalia kwa makini.

Kuna ndizi ya rangi ya manjano. Moja imeanza kutolewa ganda lakini ya pili halijatolewa ganda. Pale limewekwa kwenye sakafu.

Kuna kijana ambaye amevaa kofia kisha ameshika ndizi ambaye ameiva kwa rangi ya majano. Mgomba wa ndizi huu una rangi ya kijani kibichi.

Kuna ng'ombe wanne ambao wanakula vitu kwenye biwi la taka, pale kuna takataka mengi yamemwagwa kando huku kuna ng'ombe wanne ya rangi nyeusi, kuna mwengine wa rangi nyeupe wawili huku wanatafuna tafuna vitu kutoka kwenye taka.

Kwenye shamba, kuna mimea ambao imepandwa pale ,ukiona vizuri ni mahindi. Kisha pale kuna miti ambazo zimepandwa karibu na lile shamba. Shamba lile pia kuna mimea zimekua pale chini.